Watu wanne wamezunguka ramani ya dunia wakiwa wamevaa nguo za rangi mbalimbali wakiwa juu ya rundo la vitabu vyekundu, zambarau na manjano kwenye usuli wa samawati wakisisitiza umoja wa elimu kimataifa.

Kijana aliyevaa miwani ameketi mbele ya kompyuta mpakato kwenye dawati la mbao na uso wake umejaa furaha akitumia kifaa hicho kwa makini ,pembeni msichana mwenye nywele ndefu anashiriki kwa tabasamu kikombe kikiwa mbele yake mezani ,mimea mrefu huko nyuma ukipamba chumba ,kofia ya kuitimu inaonekana juu ya skrini watu kadhaa wako mbali wakishughulika kimya kimya mazingira yanaonyesha hali ya kusoma kwa bidii na utulivu.

Kijana amevalia jezi ya kijivu na kaptura nyeusi. Anatumia kipakatalishi yake huku ameketi kwenye kigoda cheupe mbele ya makabati la mbao lililo pangwa kwa rafu zilizo jaa vitabu na vitu vingine.

Pakatalishi iko juu ya meza pamoja na kikombe cha kahawia, skrini ina maandishi ya online education na freedom in flexibility kwenye mandhari ya rangi ya samawati na waridi. Nyuma kuna mwanga kwa umbali na mazingira ya ndani yenye vifaa vya nyumbani.

Watu watatu wameketi mezani ndani ya ofisi yenye madirisha makubwa ,wakitabasamu kwa furaha huku mmoja wao akiwa ameshika kompyuta mpakato mbele ya mmea mdogo kwenye chungu cha samawati. Mazingira yanonyesha mazungumzo yenye mshikamano ushirikiano na hali ya urafiki kazini.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti mbele ya kipakatalishi, amevalia jezi ya waridi na nywele zake zimefungwa nyuma ya kichwa vizuri. Anatazama mwalimu kwenye skrini anayetoa somo kwenye mtandao.

Pakatalishi imewekwa juu ya meza ikiwa na maandishi ya mafunzo ya mtandaoni huku alama za kitabu, kofia mahafali, video, watu wawili, bahasha, darubini, kikokoto, alama za mawingu, grafu, gia, kufuli pamoja na mtandao zikizunguka katika mandhari ya rangi ya giza zikionesha teknolojia ya kisasa ya elimu dijitali.

Mtu aliyevaa shati la mikono mirefu yenye mistari, anatumia kompyuta mpakato. Simu imetolewa juu ya kitabu wazi. Karatasi nyeupe yenye kalamu Iko mbele yake. Kikombe cha plastiki kimewekwa upande wa kushoto, vyote vikiwa juu ya dawati la mbao lililochakaa linaonyesha hali ya shughuli za kilimo au kikazi.

Mwanaume mwenye furaha ameketi kwenye meza nyeupe akitumia kompyuta mpakato huku akitabasamu. Amevalia shati la mikono mirefu na miwani, na karibu naye kuna kikombe na mmea. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali na dirisha linaloingiza mwanga.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha ngozi. Amevaa sweta ya sufi yenye rangi nyeupe na anatumia kompyuta. Chumba kina meza nyeusi iliyo na picha ndani ya fremu, tawi la mti na vifaa vingine vya mapambo. Ukuta wa chumba una rangi ya kahawia na sakafu imetengenezwa kwa mbao.

Chumba kikubwa, safi na ya kisasa imejaa meza nyingi nyepesi za mbao. Kila moja ikiwa na kipakatalishi na viti vya plastiki vya samawati, na kuna ubao mweupe mkubwa kwenye ukuta.

Watu wachache wamesimama ndani ya maktaba kusafiri, iliyo jaa rafu zilizopangwa vitabu mbalimbali kwa mpangilio mzuri, wakichagua machapisho kwa makini, huku mwangaza wa nje ukiingia kupitia madirisha madogo ya upande wa mbele na baadhi yao wakiwa na mavazi rasmi wakionekana kuwa makini katika shughuli za kujifunza, kutafiti au kusoma kimyakimya.

Chumba chenye vitanda vingi vya chuma, ghorofa mbilimbili vikiwa na magodoro myembamba baadhi vimefunikwa kwa shuka huku sakafu ikiwa na rangi nyekundu iliyofifia na ukuta mweupe wenye madoa. Nuru inapenya kupitia madirisha yaliyojuu, hewa inaonekana kuwa nzito na kiti cha plastiki cheupe kinaonekana pembeni.

Chumba cha darasa kilicho na muundo wa kisasa chenye meza nyingi za mbao zilizowekwa kwa mpangilio wa safu mbili zinazokabiliana kila moja ikiwa na kompyuta. Kuta za chumba zimepambwa na pazia refu la rangi ya nyekundu upande wa kushoto huku kuta za mbele zikiwa na ubao mweusi na skrini ya projekta inayoongezea picha ya kidijitali. Sakafu ni ya jiwe la rangi ya kijivu, mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na yanafaa kwa mafunzo ya kiteknolojia.

Eneo lina jengo la kifahari lililo jengwa kwa mtindo ya kizamani, ikiwa na madirisha makubwa na paa lenye mnara huku liki zungukwa na bustani ya nyasi zilizo katwa vizuri, vichaka vilivyo pandwa kwa utaratibu na barabara ilio tengenezwa kwa mawe ilio loa maji.

Jumba cha kulala chenye ukubwa kilicho pangwa kwa ustadi, ndani yake kuna vitanda vitatu vya ghorofa venye sura tofauti, viwili vikiwa vimetengezwa kwa mbao na chuma na kimoja kwa mbao ngumu pekee yake, vyote vikiwa na magodoro meupe yaliotandikwa vizuri. Katikati ya kitanda ni mlango uliofunguka kidogo inaonyesha sehemu ya ndani ya jumba kingine.

Chumba kimegawanywa katikati kwa ukuta mdogo. Upande mmoja kikiwa na kitanda chenye shuka zilizochapishwa nyota, kabati jeupe pamoja na dirisha linaloleta mwanga wa asili. Upande mwingine pia kuna godoro lenye mpangilio sawa, rangi ukuta wa pembeni ikiwa ya machungwa juu yake rafu ndogo imebeba vitabu pamoja na chupa ya manjano huku kiti kikisimama karibu na dawati ndogo.

Chumba cha kusubiri kina viti vya rangi nyeusi, meza ya kahawia, pazia za nyekundu, mabango ya taarifa, madirisha ya kiowevu, ukuta wa rangi nyekundu, taa za dari na kamera ya duara juu.

Katika chumba hiki pana, kuna vitanda vingi vya ghorofa vilivyo tenegenezwa kwa mbao imara , kila moja na gorodoro yake ikiwa kimetandikwa vizuri na mapazia mazito yakining'nia kwenye madirisha kuasheria mahali pazuri pa kulala au malizi ya watu wengi.

Darasa hili safi lina madawati mengi yaliyopangwa vizuri yakikabili ubao mweupe mkubwa huku madirisha marefu yenye mapazia kahawia, yakiruhusu nuru nyingi kuingia ndani. Pia kuna kompyuta ndogo upande mwingine wa chumba.

Hiki ni chumba kikubwa kilicho na vitanda vinne vya mbao. Sakafu ina rangi nyekundu, ukuta ni wa zambarau. Dirisha lina pazia la njano, taa imewekwa juu. Kila kitanda kina kabati ndogo pembeni. Mito na mashuka vina rangi tofauti.

Chumba kilicho na viti vya bluu vya ukumbi wa mikutano. Kuna madirisha ya juu, yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Ukuta wa pembeni una rangi ya kahawia na barabara ya chumba.

Chumba kidogo kilicho fanicha chache. Kushoto kuna kitanda kilichowekwa godoro, mto na shuka safi. Karibu nayo, mna meza nyeupe inayotumika kufanyia kazi ama kusomea. Mbele yake, kimewekwa kiti cha plastiki chenye mgongo mwekundu. Mazingira haya yananoshea matumizi ya msingi.

Watoto wawili waliokuwa wamevalia shati nyekundu wnacheza mpira na mwalimu aliyevaa shati yenye maandishi ya kocha. Katika uwanja ulio wazi wenye mchanga na nyuma kukionekana majengo ya shule yenye rangi ya manjano, samawati na waridi. Paa limefunikwa kwa vigae vya kahawia huku mazingira yanaonyesha hali ya kawaida ya shule za umma vijijini.

Wanawake kadhaa wakiwa wamevalia nguo za rangi tofauti, wamekaa kwenye meza ndogo, wakitumia mashine za kushona, katika mazingira ya shule yenye madirisha makubwa na kuta za udongo.

Watu waliovaa jersey tofauti zenye maandishi, wanashiriki mchezo wa pamoja kwenye uwanja wa kijani, wakiwa wamegawanyika katika makundi yenye rangi tofauti, huku wengine wakivuta fimbo kwa nguvu, na wengine wakisaidiana kwa kushikana mikono.

Wanafunzi wenye furaha wameketi darasani wakiwa wamevaa sare za rangi ya samawati wakishikilia vitabu vyenye picha za hadithi za kidini huku wengine wamejipamba vichwa kwa mapambo ya sherehe, wakitabasamu kwa bashasha ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya kahawia na dirisha linaloingiza mwanga.

Wavulana watatu waliovalia sare za shule za mashati mekundu na kaptura za rangi ya samawati. Mmoja wao anacheza gitaa na wengine wawili wanapuliza tarumbeta mbele ya jengo la shule.

Watoto wa shule ya kimsingi wamevalia sare za rangi ya samawati . Wamesimama mbele ya kuta la jengo . Wengine wako na sahani za chakula mikononi . Nyuma kuna miti na tanki la maji huku umati wa vijana ukiangalia mbele kwa umakini.

Watoto wawili waliokuwa wamevalia sare za shule ya msingi na ya rangi nyekundu na nyeupe , wameketi kwenye meza enye kitabaa cha rangi nyingi, wakila chakula kutoka sahani za samawati kwa kutumia vijiko cha chuma huku moja wao akitazama mbele kwa makini.

Mwanamke aliyevalia rinda la waridi na koti jeusi amesimama karibu na kijana aliyevalia sare za shule ya kijani wakipeana karatasi kwenye chumba chenye sakafu ya matofali. Nyuma kuna bango la maneno ya kiingereza na mwanga wa asubuhi unaing7a kupitia dirisha la kioo.

Vijana wawili waliovaa sare za shule za rangi nyeupe na nyeusi wako katika ardhi yenye nyasi yaliyokauka. Mmoja amechuchuma akiwa na mkoba mgongoni na mwingine amepiga magoti akiwa na aproni shingoni akipikia kwenye jiko. Karatasi ya rangi nyekundu iko chini. Chupa ya maji ya samawati iko karibu na inaonekana kuwa na mafuta na tangi la maji la rangi nyeusi linaonekana mbali kwenye eneo la miche.

Mwalimu anafundisha mwanafunzi ishara za herufi kwa kutumia bango la rangi huku wote wawili wakionyesha alama mbalimbali za vokali kwa mikono yao darasani, jambo linalodhihirisha kujifunza kwa njia ya vitendo.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia na mguu bandia wa rangi ya waridi na zambarau, ameketi chini akijenga mnara wa vizuizi vya mbao, huku mwanamke mzima akiwa karibu naye akimsaidia.

Mtoto mmoja mdomo mwenye tabasamu angavu na nywele ziizofungwa anatumia lugha ya ishara. Anawasiliana na mtu mzima mwingine ambaye mkono mmoja unaonekana sehemu ya kulia ya picha akiwa amevaa saa ya kijani kibichi. Wawili hao wamekaa kwenye sofa yenye mito laini na mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nyumba ya kupendeza.